Wanariadha hawa wakiwa wanakimbia kuongozi mwa ambaye amevaa shati iliandikwa Kimani Kenya kama wamefunga macho huenda ameibuka ushindi nowanda yeye sababu yake ameibuka ushindi ana sherehekea.

Hapa ni chumba la dawa ama hosipitali, mgonjwa ameenda pale kuangaliliwa tatizo la meno, pale amelala huku akiangalia juu na daktari naye ameshika machine yake kuangalia pale ndani ya meno kuangalia shida ama tatizo ni lipi.

Hapa kuna baba mmoja amekaa kwa kiti akiwa ameangalia juu alafu kando yake kuna daktari, huyo daktari, amefungua mdomo ya huyu, manake anaweza kua ako na shida ya meno, amefungua na akamulika ili kuona tatizo la meno lilipo.

Hapa ni akiwa ni mguu moja amesomeka kwa kiti amefungua mdomo lake akitakakuangaliliwa meno lake. Alafu hapo mbele kuna baba moja ameshika dawa zake akiwa wanataka kumwangalia shida iliyokuwa katika mdomo lake.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake, akiwa ameshika vitu ambazo ni vya kijani ama watu haswa huita uchawi. Yeye amepanga vitu hizi kwa namna namna mingi. Alafu pale tena kuna kioo.

Mwanaume moja ambaye amevaa kofia yake nyeupe, alafu pale ameweka vitu kwa shingo yake akiwa pale huenda anatengenesa dawa za kienyeji.

Daktari akiwa amesimama kando ya mwanaume ambaye ameketi pale. Huyu mwanaume akiwa amevaa miwani yake nyekundu. Huyu mwanaume anaweza kuwa amekuwa na tatizo la macho.

Hapa kumechomeka. Kumekuwa na mchomeko wa nyumba, watu wengi wamekuja ili kushuhudia kile ambacho kimetokea. Kuna watu wa aina aina wamekuja katika hilo, hatua.

Moto ambayo imelipuka msituni, pale kuna wanaume wawili ambao wanajaribu kuzima hiyo moto moto hiyo ikiwa inachoma nyasi katika hiyo shamba.

Hapa ni chumba ambaye dawa tafauti tafauti ikiwa zikiwa zimepangwa pale alafu tena pale kuna vitu ambazo zimechorwa huenda mwenye hii duka akiwa anauza vitu zote.

Hawa ni wamama ambao wamevaa sare zinazofanana wamevaa sare za kijamii, wako tayari kucheza ama kurudushi pale kiwanja, huwenda kuna sherehe ambao wanafaa kurudhisaha pale.

Maji mingi yakiwa yanapita pale imeleta poromoko ya nyumba. Kuporomoka wa nyumba inaezaleta haribu za mali ama tena ajali.

Hapa hospitali kuna mgonjwa ambaye amelazwa pale akiwa amelala. Kando yake kuna daktari ambaye amevaa nguo zake za kazi zikiwa anamsaidia huyu mama ili apate gumzo ama hewa.

Mama mmoja amekaa pale kwa kiti na mwanaume. Akiwa pale na kuna daktari hapo amevaa koti lake ya kazi na ameweka pale mtungi lake. Akiwa anachanja yule mwanaume katikati ya, katikati ya soko.

Mwanamke huyu akiwa ameleta mtoto wake hapa hospitali ili apewe chanjo, pale kuna daktari akiwa ameshika huyu mtoto akipea chanjo kupitia kwenye mdomo, halafu pale tena kuna daktari watatu, wawili wakiwa wamesimama pale.

Mwanaume huyu mmoja ambaye ametoa ganda ya ndizi ,kwa meza kuna ndizi mkubwa halafu yeye ametoa ganda , halafu hapa kuna sahani ambayo anataka ili aweke hiyo ndizi ambayo ametoa ganda yake.

Hizi ni dawa ambazo huwa mtu ama mtoto anapewa wakati anapo uguwa. Hii inasaidia kupungua maumivu katika mwili. Tena inapea mwili nguvu inayotajikana na tena inapea ngozi iliyovutia katika mgonjwa.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu akiwa amesimama katikati ya mtaa yeye akiwa amebeba kwa mkono yake dawa alafu amevaa gloves uenda anafanyia chanjo watu.

Hapa ni chumba cha hospitali. Kuna mama mmoja amekuja na mtoto wake ili kufanyiwa chanjo. Mtoto pale amekaa halafu kuna madaktari ambao wanasaidia huyo mama ama wanataka kufanya chanjo lao katika mkono la huyu mtoto.

Jaji kuu wa Jamhuri wa Kenya akiwa ameshika biblia, kando yake kuna jaji wenzake alafu nyuma kuna bendera mbili ya Kenya. Yeye akiwa anaapishwa au akiongea akitumia hiyo spika.

Hizi ni dawa ambazo huwa wanapea watoto ambao wametoka kuzaliwa ama wale walio na miaka kumi na kwenda chini ili kuwapea afya nzuri, mwili mzuri, nguvu na pia kuzuia magonjwa ya baadaye.

Dawa hizi ambazo ziko kwa boksi na ziko kwa chupa, ikiwa na chupa yake nyeupe alafu mbele yake kuna maandishi ambayo imeandikwa. Hizo ni dawa ambazo hasa huchukuliwa na mgonjwa ili kuongeza damu mwilini.

Boxi hili kwa rangi yake nyeupe, alafu kando yake, kuna dawa, hasa huwa dawa hizo huwa inapatikana ama inaekwa katika ndani ya hio boxi, hizi dawa zikiwa tayari kumpa chanjo.

Hii picha ni ya dawa, dawa hii inaitumiwa wanaipima, ambayo baada ya kupima dawa ambazo zinafaa wanachanja mtoto, ili mtoto ayepuke magonjwa mbali mbali.

Huku ni kwa hosipitali, alafu hapa kuna wanaume wawili ambao wamevaa nguo zao zinazo fanana. Wamevaa nguo lao nyeupe, wote wakiwa wanasafisha hosipitali ilikuzuia magonjwa ama kitu ambayo inawezakuja kwa hosipitali.

Dawa hizi zikiwa kuna yenye ziko karatasi mbili alafu kuna ya chupa tatu, zikiwa zimeekwa katika chini ilioko kwa rangi yake nyeupe.

Huyu ni baba mmoja, mwanaume ambaye amevaa sare zake za kazi, amebaba mtungi katika mgongo lake. Halafu pale ameshika chupa ama vitu ya ku spray dawa au vitu kwa shamba ili iive vizuri na imee haraka.

Watu wamekuja kwa wingi na mitungi zao ili waweze kuchota maji manake hapa kumekauka alafu miti imekauka. Pale wasilamu wengi wamekuja na mitungi na wheelbarrow hili waweze kubeba nazo maji.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa ngozi lake nyeupe akiwa pale amesimama. Kando yake kuna kitanda kwa rangi yake nyekundu alafu nyuma yake pia kuna masunduku mingi.

Daktari hawa wawili ambao wamevaa sare zinazofanana shati lao nyeupe, pale kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi, kwa meza kuna vitabu tofauti tofauti ya rangi nyeupe alafu kando tena kuna mwanaume ambaye amevaa shati lake nyekundu.

Hapa kuna baba mmoja na mama. Baba huyu akiwa anasaidiwa na kupewa chanjo na daktari kwa mkono. Yeye akiwa amekaa kwa kiti akiwa ametulia ameshika mkono lake ameekelea kwa tumbo lake ili apewe chanjo na daktari.

Chupa hii moja kwa rangi yake nyeupe ambapo pale kwa kifuniko yake ni nyekundu. Hapa hii chupa kuna maandishi ambayo imeandikwa. Ndani kuna dawa ambazo hasa huwa inatumika.

Hapa ni kwa chumba la hospitali. Pale kuna mama mmoja ambaye anasaidia kutandika kitanda. Kitanda ambalo limeekwa leso la nyeupe. Yeye anasaidia kutengeneza pale kitanda ili mgonjwa anayekuja analazwa aweze kulala pale.

Hapa kuna baba mmoja amepaa koti lake nyeupe, na pia amembemba mfuko kwa mgongo yake ama mtungi akiwa anashafisha pale hospitali ama mahali ili kuzuia. Tena kuna mwanaume mwingine pale ndani akishafisha vyombo.

Hii ni dawa iko kwa kwa mtungi hii ni dawa ambayo huchanja mtoto ama hupawa mtu akiwa mtoto ambaye aliye na miaka kumi na kwenda chini. Hii inasaidia mtoto kupea nguvu ya mwili, afya nzuri, ngozi nzuri na tena kuzuia magonjwa ya baadae.

Hili ni dawa, likiwa dawa pale kwa chupa na sindano. Hapa kama mtu anataka kuchanja mtoto anatoa dawa ambayo katika hii chupa hadi pale kipimo ambayo inatakikana alafu unakunywa.

Mbabs mmoja amabo amevaa koti lake nyeupe amefunga mdomo akiwa amevalia kitu ya hospitali kichwa, akiwa pale katika dawa la hospitali nayumba ya dawa akiwa amekaa pale, akiwa anaangalia madawa ama ametoanisha madawa ambayo inatakikana.

Kuna wanaume watano wakiwa katikati la shamba wote wamevaa nguo zilizofanana wote wamevaa nyeupe na kila mmoja wao ana mtungi nyuma yake ama mgongo lake ili kumimina katika shamba.

Hapa daktari akiwa pale anaanglia shida la masikio la huyu mama, mama moja amekaa hapa kwa kiti halafu daktari akiangalia msikio lake, akiwa ameeka mashini yake katika maskio hii kuangalia tatizo.

Wanawake wawili, wote wamevaa sare nyeupe. Kuna mmoja daktari amesimama nyuma ya huyu mama Yud, alafu huenda ni mgonjwa amesimama hapo. Wote wakiwa wamefurahi wakipiga picha hii.

Hapa kumekuwaa na maji mingi katika barabara, wale kuna watu ambao wanajaribu kupita pale wanaume katikati ya maji haya, pale Kando yake kuna watu ambao wamevuka wakitembea wakiangalia uko kwingine.

Kumekuwa na ajali ambayo magari imechomeka. Pale kuna moshi ambayo inatoka. Watu wameenda kwa wingi ili waweze kuona kile kilichotokea. Pia kuna kile pikipiki pale imesimama.

Chupa hili moja ikiwa pale na alafu kuna chini, kuna sindano. Hizi ni vifaa ambavyo hasa hutumika ili kuwapea chanjo watu pale. Hii dawa ambayo inapea chanjo watoto walio na miaka kumi.

Hizi ni dawa. Dawa hizi ambazo wanapea mtoto aliyekuwa na miaka tano na kuenda chini. Hizi dawa huwasaidia mtoto apate afya mzuri na mwili mzuri na ngozi mzuri. Tena hii dawa inasaidia kuzuia magonjwa na baadaye.

Mwanamke moja ambaye ameketi pale kwa kiti kando yake kuna daktari huyu mwanamke akiwa anapewa chanjo kwenye mkono mwake kutumia sindano , hapa tena kwa meza kuna dawa ambayo iko kwa mfuko.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amepeleka mtoto wake pale hoslitali, ili kupewa chanjo. Mama amebeba mtoto wake mdogo, mbele kuna daktari ambaye amevaa nguo zake za kazi akiwa anachanja ama anadunga mtoto katika paja lake.

Hii ni dawa ya iron .Dawa hii haswa haswa huwa inatumika ama inakulwa na mtu ambaye ako na shida ya damu. Hii dawa inasaidia damu kuongezeka kwa mwili na tena kama mtu alipata ajali na akaipoteza dama anafaa kukula hii.

Wanaume hawa watatu wote wakiwa wameketi pale kama wanaandika makaratasi ,Kando yake kuna watu ambao wamepanga laini huenda ni siku ya uchaguzi ,wamekuja kupiga kura hao watu.

Hizi ni dawa ambazo sana sana huwa anapea mtoto ambaye aliye miaka kumi na kwenda chini. Ni dawa ambayo inasaidia kumpea mtoto nguvu na tena ni dawa ambayo inasaidia kumpea mwili kuzuia magonjwa ya baadaye.

Kwa chupa ndani kuna dawa alafu chupa hiyo ikiwa ya rangi nyeupe na kifuniko yake ikiwa rangi nyekundu. Kwa chupa kuna maandishi ambayo imeandikwa kuhusu jinsi dawa hii inatumika.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amepeba mtungi wake. Alafu mbele yake ameshika mtoto kwa mbele ya tumbo yake. Inaweza kuwa anapeba maji katika hili mtungi. Maanake kunaweza kuwa kunyeshi na ameenda mbali na hana mtu wa kumuwekea mtoto.

Mwanaume mmoja, ambaye amevaa koti lake nyeupe, akiwa amesimama pale, kuna machu, machupa mbali mbali ambayo amepanga kwa laini, yeye akiwa anaosha, ama kusafisha, izo, kuhakikisha kuwa, ni kusafi.

Dawa hizi zikiwemo katika chupa iliona maandishi hapa mbele. Hio dawa ikiwa pale ikiwa na rangi tofauti tofauti wakiwa imeekwa kwa meza hilo.

Wanaume wawili ambao wamesimama pale, wakiwa wanaeka dawa katika mtungi wa biashara hizo mitungi. Na kwa hizo mitungi ni za dawa ambayo wanaekewa kuekewa dawa. Wanaziosha zikuwe safi zile ziko ndani.

Daktari hawa huenda wametembea katika jamii moja, wakati mwengine wakiwa wananyonyesha watu. Pale pana mama moja amabye amekuja kupewa chanjo amekaa pale kwa kiti lake alafu kuna daktari ambaye anampea chanjo kwa mkono yake akitumia sindano.

Mwanamke ameleta mtoto wake katika hospitali ili aweze kupewa chanjo, pe ameshika mtoto halafu hapa kuna mwanamke mmoja ambaye ameinama ili aweze kuoea huyo mtoto chanjo.

Daktari hawa wawili ambao wamevaa sare zinazofanana shati lao nyeupe ,pale kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi Kwa meza kuna vitabu tofauti tofauti ya rangi nyeupe halafu Kando tena kuna mwanaume ambaye amevaa shati lake nyekundu.

Dawa hii ni dawa ya kumeza. Kuna chupa hii kwa rangi yake nyeupe ambayo imeandikwa maandishi kutumia rangi nyekundu. Hii ni dawa ambazo mwanamke ameweka kwa mkono ili aweze kuweza kumeza.

Hii ni dawa ambayo sanasana huwa napea mtu mgonjwa. Hii ni dawa ambayo unaenda hospitali, dispensari ama duka la dawa unapewa. Hii inasaidia kupungua maumivu uliyo nayo kwa mwili tena inakupea nguvu kwa mwili yako na pia kuondoa magonjwa.

Msichana mmoja pale, akiwa pale akipewa chanjo na daktari. Yeye ameketi daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ameshika sindano akitaka kumpea kumchanja huyo mtoto ilhali huyo mtoto amekaa kuogopa sindano.

Kumekua na mfurururiko wa maji na yameleta au yamesababisha ajali ama kuharibu bidhaa za watu, na hapa yamekuja kwa makazi ya watu na kuna watu wawili msichana na mvulana wote wakiwa wanaendea mali zao katikati ya maji.

Hawa ni watu ambao wamekuja kwa wingi kuhudumiwa wakiwa pale wamepanga laini ili kuhudumiwa na baba mmoja ambaye amevaa koti lake nyeusi akiwa pale amekaa pale akiwa anaangalia ama anahudumiwa.

Hii ni dawa ambayo haswa kwa haswa watu huwa wanaikula. Hii dawa inasaidia kuongeza damu katika mwili tena hii dawa inasaidia kupea mtu nguvu katika mwili lake na tena inampea ngozi ambazo zinafaa.

Hapa kuna mama mmoja ambaye amekaa kwa kiti, akiwa anapewa chanjo na daktari kwa mkono wake, kidole chake. Daktari mmoja ameinama pale mama, akiwa anamsaidia hivi mgonjwa, kumhudumia chanjo kwenye kidole chake.

Mwanamke ameleta mtoto wake, katika hospitali, ili aweze kupewa chanjo, pale ameshika mtoto, alafu hapo kuna mwanamke mmoja, ambaye ameinama, ili aweze kupea huyo mtoto, chanjo.

Mwanamke mmoja, ambaye, amevaa, shati lake nyeupe, akiwa ameshika chupa hizi mbili, yeye huyu mwanamke huenda anaelesa jinsi hizi dawa zinahitajika, kutumika.

Mwanaume moja ambaye amekaa pale kwa kiti akipewa chanjo na daktari, pale tena nyuma yao kuna watu wengi ambao wako kwa laini hili waweze kupewa chanjo, watu wamekuja kwa wingi hili waweze kupewa chanjo.

Hizi ni dawa za vienyeji ambayo mwenyewe ameeka katika chupa tofauti tofauti na akaifunga ikiwa labda tayari akachukua yeye mwenyewe akauze pale sokoni.

Boxi ambaye imeekwa pale halafu kuna chupa tatu, hizi machupa zikiwemo maandishi pale tena, kuna daktari ambaye ameshika sindano akitoa dawa Kwa chupa moja.

Hapa ni katika chumba la hospitali, ikiwa kuna mgonjwa moja amelala pale, alafu kuna daktari watatu ambao wamesimama, wamevaa sare zinazofanana, huyu mgonjwa ako na shida ya macho ndio maana anaangaliwa lake la macho.

Hapa kuna mtoto, Huyu mtoto anaeza kuwa na shida ya mguu mtoto mdogo anafanyiwa mazoezi ili miguu zake sikue na nguvu na tena sikue na avya nzuri, Pale kuna mama mmoja ambaye amemkaribisha halafu pale kando yake kuna baba anaeza kuwa na wazazi wa huyu mtoto.

Mwanamke huyu akiwa ameleta mtoto wake hapa hospitali ili apewe chanjo. Pale kuna daktari akiwa ameshika huyu mtoto akipea chanjo kupitia mdomo. Alafu pale tena kuna daktari wawili wakiwa wamesimama pale.

Chupa hizi zikiwa rangi tafauti tafauti zikiwemo ndani kuna dawa , hizi ni dawa huwa napewa watoto hili waweze kuwa na meno ile ya nguvu.

Wanaume wawili ambao wanaondoka plae wakiwa wote wamevaa leso. Wanaondoka baada ya kuangalia ng'ombe ambayo imekufa. Hapa ni katikati ya kasi ama kaskazini hapa kuna jua mbaya ambayo imefanya ng'ombe akufe maanake labda amekosa chakula ama maji.

Kuna mgonjwa huenda yeye ako na shida ya macho .Wao wakiwa pale kuna daktari amesimama akitumia teknolojia ya kisasa ilikuhakikisha kuwa ameponya macho ya huyu mgonjwa.

Huyu ni mama ambaye amejifurahi na amevitia akiwa amecheka pale ameshika mtoto wake ambaye ametoka kuzaliw. mama huyu ako hosipitali maanake labda ametoka kuza siku iliyopita.

Kumekuwa na mfuriko wa maji. Maji kumenyesha sana kumekuja maji mengi ambayo imekuja hadi kwa nyumba ama pale shuleni. Hapa kuna mtoto mmoja ambaye ako katikati ya maji, alafu pale kuna mwanamke pale kando kuna ng'ombe mbuzi na kijana. Maji haya yamesababisha ajali na tena yameharibu mali za watu.

Chupa hizi tatu zikiwa kwa rangi tofauti tofauti zote zikiwa na maandishi imeandikwa pale. Hizi ni dawa ambazo hasa hutumika pale kuwapea chanjo watoto.

Mwanaume mmoja mzee akiwa pale ameenda ili apewe chanjo, yeye ameketi pale kwa kiti,, alafu daktari akiwa nyuma yake ameinama ili aweze kutoa sindano, ili aweze kuchanja huyo mwanaume.

Msichana mmoja pale akiwa pale akipewa chanjo na daktari. Yeye ameketi, daktari ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ameshika sindano akitaka kumpea kumchanja huyo mtoto ilhali huyo mtoto amekaa kuogopa sindano.

Daktari anamwangalilia mgonjwa meno, manake mgonjwa amefungua mdomo lake ili waweke machine katika mdomo ili waangalie meno, shida zilizokuwa ziko hapo ama zilizokuwa zinapata meno.

Mwanamke huyu mmoja akiwa amelala pale kama amefungua mdomo. Pale kuna daktari wawili, mmoja akiwa anasaidia kumulika alafu mwingine akiona kile tatizo kilicho hapo ndani ya meno.

Watu wengi wakiwa wamepanga laini hili waweze kupewa usadizi, pale kuna gari ya rangi ya nyeupe , alafu pale kuna watu ambao wametoa vitu hili waweze kusaidia hawa watu.

Hizi ni dawa, dawa hizi ambazo hutumika kuchanja ama kutoa vidudu katika shamba, haswa huwa inapigwa pale inapewa katikati ya shamba ili kutoa vidudu ambao anaeza kula vitu katika shamba.

Hii ni dawa ambayo huwa inapewa watu walio wagonjwa ama tena hii ni dawa ambalo inaeza pea nguvu na kuzuia magonjwa mbalimbali tena inaeza pea ngozi nzuri inayuvutia.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye anasaidiwa pale hospitalini kufanya mazoezi inaeza kuwa alikuwa na shida ya mguu na mkono alipata nayo ajali ndo maana anafanyiwa mazoezi ili mkono zake zikuwe na nguvu. Pale kuna daktari ambaye amesimama pale akiwa anamsaidia yeye.

Wakicheza ama wakikimbia katika maji, ye amefika mwisho na tena amevaa kofia lake nyekundu yeye akiwa bado katikati ya maji bado anaweza kuwa ako anakimbia.

Hii ni dawa ambayo hua mtu anakunywa ama anatumia wakati anapokua na shida ya damu, inaeza kua damu yake imeenda chini ama amepata ajali akapoteza damu. Hii inasaidia kuongeza damu kwa mwili.

Watu wawili, kuna daktari mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa pale ameingia katika mashine yake ili aweze kusaidia huyu dada kuwa na kile shida ama tatizo aliyo nazo kwenye macho yake.

Wasichana ama wafanyakazi ambao wamevaa sare zinazofanana na pia wamevaa kofia wote zinazofanana. Wameshika mashini ama kompyuta zao wakiwa wanaelekea kwa kazi ama wanatoka kwa kazi. Wote wakiwa tayari wameshika mizigo zao ama mifuko zao katika mgongo.

Mwanamke mmoja ambaye amefunga nywele yake mzuri akiwa ameketi pale alafu mbele kuna daktari akiwa anampea chanjo katika mkononi mwake. Hapo tena kando kuna watu ambao wameinama.

Mwanaume mmoja akiwa amelala katika kitanda hilo akiwa ueda ameumia na ueda amefungwa kwa miguu yake na mkono, yeye akiwa amelazwa pale hospitali.

Kumenyesha, na kunyesha kumeleta maji mingi katika barabara. Hapa kuna baba mmoja ambaye anaenda katikati alafu pale Kuna magari ambayo yanatembea. Maji haya yanaweza sambambisha kuaribu barabara, na tena kuharibu mali za watu na tena inaweza lete.

Mwanaume mmoja Maasai akiwa ameenda pale hospitali ili apewe chanjo na daktari. Amevaa Maasai shuka yake, alafu amekaa kwenye kiti ili apewe, apewe chanjo na hio daktari.

Hapa ni chumba la watoto waliozaliwa wakiwa bado haijafika kilo iliyotakikana, mtoto akizaliwa kama hajafikisha kilo iliyotakikana anapelekwa ile chumba. Hapa kuna daktari mmoja ama mama mmoja anaangalia yule mtoto baada ya kumweka ile chumbani. Hii chumba inasaidia mtoto kupata kilo inayotakikana na pia anampea dawa ili akue na mwili mzuri.

Daktari mmoja kama amevaa sare zake za kazi na amevaa miwani yake akiwa pale anashika mtoto mdogo ambaye amezaliwa, yeye akiwa amefunga na leso ya rangi nyeupe.

Hapa ni darasa, darasa hapa kuna viti ya wanafunzi na meza ilhali viti nyenyewe hazijapangwa pale mbele ni meza kwa rangi yake nyeupe alafu kuna kitabu, hapa kumetulia manake hakuna mtu yeyote darasa hili.

Mwanamke mmoja Muislam ambaye amesimama katikati ya mtungi. Kuna mtungi ambaye imeekwa pale ikipanga laini, mtungi rangi tofauti tofauti. Pale tena kuna watoto ambao wamesimama pale karibu na mtungi yao ya maji.

Hapa ni duka ambayo duka hili ikiwa imefunguliwa. Pale kando kuna msichana mmoja ambaye ameketi alafu hapa kuna baiskeli ama ni mtu anaendesha baiskeli yake hapa nje ya hii duka.

Daktari hawa watatu wakiwa wamevaa koti lao nyeupe. Kando kuna mwanamke mmoja ambaye amefungwa na kamba nyeusi wakiwa huenda wanamfanyia zoezi ili wahakikishe kuwa akuwe na nguvu.

Mwanamke mmoja akiwa anakimbia kwenye uwanja huu wa wanariadha yeye akiwa amevalia shati lililo andikwa Kenya na suruali yake nyeusi akifanya mazoezi pale uwanjani

Mama huyu akiwa ameketi pale ili apewe chanjo kupitia mkono mwake na daktari. Pale kuna kina mama ambao pia wamepanga laini uenda wakikuja ili waweze kupewa chanjo pia.

Lori hii kwa rangi yake nyeusi iki nyekundu, ikiwa inabeba magari ya rangi tofauti tofauti. Anabeba magari haya kwenye soko ili aweze akauze pale.

Kumekuwa na ajali ambapo magari wamepata ajali. Watu wengi wamekuja ili waweze kuona kile ambacho kimetendeka pale ambapo kuna moto ambayo imechomeka pale.